Mtu anamwaga maziwa naona mwingine anateremsha kutoka kwa lori na amevaa shati ya red na ameteremsha kwa lori. Alafu kuna wengine bado wawili wanateremsha kwa roli.

Naona hapo ndizi. Ndizi green na nyingi sana hii ndizi. Na iko na maflowers side kando kando. Hii ndizi hii imeiva sana.

Naona mkulima kwa shamba yake anaangalia mimea yake ndizi zimeivaa ziko za kila aina kuna zenye bado zinaiva kidogo anasimama anashikilia nini mabega akiangalia tu shamba yake polepole.

Mtu huyo anakaamua ng'ombe akitumia ndoo ya chuma. Mtu huyo amevalia kofia, ako na shati, longi na gumboot . Ng'ombe huyu ni wa rangi ya nyeusi na nyeupe.

Wake hapo anaangalia shamba yake hapo ndio kuna ndizi anachuna mandizi zake zimeiva sana kwake ni green anachuna ndizi yake hapo amevaa gumboots ni mrefu kidogo hapo naye shamba yake imemea sana hivo.

Naona jekia ya kubeba maziwa hizi crates za white na ni kumi na tano hizi crates zinakuwa na maziwa. Hizo maziwa hizi crates na kuna mtu wa ndani.

Naona mtu anakamua ng'ombe na ndoo, na anavaa trouser long na ako na shati, na naona mkono yake.